Msichana mwenye ulemavu wa kutembea amevaa jezi yenye logo na rangi za bendera ya Kenya kwenye shati, kaptura nyekundu yenye laini nyeupe, viatu vya kuchezea mpira nyeusi na soksi nyekundu zenye laini nyeupe, mbele yake pana mpira.